Kiongozi akisaini hati rasmi mbele ya umati uliyojaa vinongozi wa mahakama na wengine wa heshima. Tukio linaonekana kuwa la kiapo au hafla ya kitaifa yenye umuhimu mkubwa.

Kwenye picha hii, tunaona nyundo ya mahakama inayotumiwa na jaji kutoa amri au kuleta utulivu wakati wa kesi. Nyundo hii ni ishara ya mamlaka ya kisheria, haki, na nidhamu ndani ya chumba cha mahakama.

Wanaume wawili ,wamesimama ndani ya kituo cha Huduma Center, mmoja akiwa ameshikilia daftari la kuandika huku mwingine akimsikiliza kwa makini. Mandari inaonyesha mazingira ya utoaji huduma za serikali kama usajili wa vikundi vya kujisaidia na huduma zingine muhimu kwa wananchi.

Kundi la vijana waliovaa sare za michezo, wakishangilia kwa furaha baada ya kushinda kombe. Wote wamevalia fulana nyeupe, na kaptura za buluu wakipaza sauti kwa furaha, huku mmoja akinyanyua kombe juu.

Mashabiki wa team ya Gor Mahia wamejikusanya kwa shagwe wakivalia rangi za kijani na nyeupe. Mmoja wao amesimama mwili wake wote umechorwa kwa rangi za timu akiashiria uzalendo na mapenzi ya dhati kwa klabu yao. Hali ya furaha na mshikamano wa mashabiki inaonekana.